Mgonjwa amekuja hospitalini ili kutibiwa na daktari mgonjwa huyu anaonekana ana shida ya miguu na amekuja kwenye hospitali ili kujifunza kutembea vizuri daktari anamtibu kwa kuwa amemshikilia na anamfunza kutembea

Watu wawili wanatembea mbali na ng`ombe mmoja aliyefariki.Ng`ombe huyu inaonekana kuwa alifariki kwasababu ya kiangazi. Kiangazi inafanya mimea isimee na kusiwe na mvua katika mahali. Hapa inafanya ngumu mtu kuishi.

Mama anaonekana kupeleka mtoto wake mdogo katika kwa daktari ili kupewa chanjo. Daktari anamdunda chanjo mkononi ili kuweza kujikinga na magonjwa yanayokuja mbeleni.

Mama huyu anaonekana kujifungua mtoto mchanga ambaye ni mzuri sana. Mama huyu ako hospitalini. Kujifungua hospitalini kuna faida kuliko kujifungua nyumbani. Ukijifungua hospitalini unaweza kuelekezwa vizuri.

Pahali hapa panaonekana kuwa pahali ambapo kumepata mvua mingi iliyo kuleta mafuriko. Mafuriko ina madhara mabaya mengi kama kupoteza kwa afya ya watu. Magari yanajaribu kupita kwenye maji hayo ili kufika pahali waendako

Barabara imeharibiwa na mafuriko ilioletwa na mvua mingi. Watu hawaezi endesha gari hapa inabidi watu wametembea kwa mguu. Wanakijiji wamekuja kuangalia kitu kilicho fanyika. Pahali hapa pameharibiwa vibaya.

Nyasi ambayo imekauka imeeza kushika moto kwa wingi sana. Wazima moto wawili inaonekana wamekuja kusaidia kuweza kujaribu kuzima moto hiyo. Nyasi iliyo rangi ya kijani kibichi huku kando ijaeza kushika moto.

Daktari ameshikilia chanjo iliyoandikwa MMR kwenye vidole vyake. Ameshikilia pia sindano na vidole vingine. Chanjo hii inachanjwa mtu kwa kudungwa sindano mwilini. Chanjo inasaidia mtu kumwepusha na magonjwa masiku ya mbele.

Katika kaunti hii ya Ahero inaonekana kuwa na mvua kali, kwa kuwa maji yamefurika. Kaunti ya Ahero inaonekana kuwa na hospitali, kumaanisha ni kaunti iliyoendelea vizuri.

Mtoto mchanga sana aliyezaliwa hivi karibuni anaonekana kutibiwa na daktari. Mtoto huyu pengine alizaliwa kabla masaa yake kufika ya kuzaliwa. Madaktari wanamsaidia ili asife.

Mahali hapa panaonekana kuwa na mvua mingi kwa sababu kuna mafuriko. Tuk tuk na piki piki zinapita hapo zikiwa zimebeba watu ili wasianguke katika maji hayo ambayo ni mengi sana.

Maji mengi yameweza kuharibu barabara pahali hapa, mtu mmoja anaonekana kumbeba mwenzake ili kumvukisha kuenda upande huo mwingine, mtu mmoja anaonekana kuwa upande huo mwingine huku wengine wamesimama huko nyuma bado wakingoja.

Mama amempeleka mtoto wake mdogo hospitalini. Kwenye hospitali kunaonekana daktari wa kike amekaa hapo kando amevaa miwani machoni na barakoa usoni ili kujikinga na magonjwa anaonekana kumpa wasia mama huyo

Chanjo mbili ya ugonjwa mbaya huitwao measles unaonekana hapa. Chanjo hizo hupewa kwa mtoto mdogo ili kumkinga na ugonjwa ambao huitwao measles . Hapo nyuma kuna boxi yake ambayo zinaekwa ndani.

Madaktari wawili wanamfanyia mgonjwa mmoja mwenye jinsia ya kike upasuaji kwenye meno. Daktari hawa wamevaa barakoa mdomoni na wamevaa miwani machoni, wamevaa pia glovu mkononi.

Mkulima anamwagia mimea yake ya mahindi dawa, ili isiweze kupata ugonjwa. Mahindi ina faida mingi, inaweza tumiwa kama chakula kwa kuchomwa, kuchemshwa ama kupikwa pamoja na maharagwe.

Ngamia moja aliyebeba mizigo anaonekana kulala chini, hapo ni jangwa ambapo ngamia hutembea. Jangwa ni pahali palipokauka sana na watu hawawezi kuishi huko kwa kuwa maji ni ngumu kupatikana.

Ardhi hii inaonekana kuwa ardhi iliyokauka sana na haipokei mvua kwa kuwa miti imekauka na chini hakuna nyasi. Mwanamke mmoja aliyevaa hijabu na kujifunika amesimama hapo.

Mgonjwa amabye ni jinsia wa kike ameketi chini huku daktari amesimama akimtibu daktari huyu amevaa shati ya nyeupe na amevaa barakoa usoni amevaa glovu nyeupe na pia amevaa saa mkononi.

Mtoto mchanga ako hapa kando anatibiwa na daktari hapo nyuma kunaonekana mama aliye mjamzito akipewa mawasia na daktari mmoja aliyevaa barokoa la rangi ya bluu daktari mwingine amesimama hapo kando akeshikilia kiti.

Daktari amuandaa mgonjwa ili aingie katika mashine hiyo inayotumiwa kupiga picha ya eksirei, kuona madhara iliyomhusu. Mgonjwa huyo amelala, huku akingoja kuelekezwa.

Mvua inaonekana kuwa ilinyesha mahali hapa masaa karibu kwa kuwa maji yamejaa chini kwenye barabara, watu wanatembea hapo kando ambao ni wanafunzi wakiendea mahali. Inaonekana gari ya ambyulensi imekuja kuchukua mgonjwa au kupeleka mgonjwa hospitalini.

Kijiji hiki kinaonekana kuwa kijiji ambacho kimekauka sana, huku kuna ukame, kwa kuwa watu wanakuja kuchota maji pahali pamoja. Wanawake wamejifunga nywele ili wasionekane na wamevaa vizuri.

Madaktari wawili wanaonekana kusaidiana ili kufanyia mtu mmoja upasuaji. Madaktari hawa wamevaa barakoa na mmoja amevaa kioo machoni. Madaktari hawa wameshikilia kalamu mkononi huku huyu mwingine ako nayo mfukoni.

Mgonjwa mmoja mwenye jinsia ya kike ameweza kuja hospitalini ilikutibiwa na daktari. Daktari huyu anamtibu mgonjwa meno yake akiwa amevaa barakoa usoni. Pia amevaa glovu mkononi na kumfunika mgonjwa.

Wanawake wawili wanachota maji na kuweka kwenye mitungi ili kupeleka nyumbani. Pahali hapa ni pahali pa ukame kwa kuwa wamekuja huku kuchota maji ardhini, Maji yana faida kubwa kwa watu.

Mafuriko ambayo yaliletwa na kunyeshwa kwa mvua mingi imeweza kuaribu barabara, mapolisi wamekuja pia kuangalia vitu vilivyo athirika, wanahabari pia wako hapo wanapiga picha ili kuweka kwenye televisheni na kwenye magazeti.

Nyumba moja kubwa inaonekana kuwa ilianguka na kuvunjika vibaya. Watu wa area hiyo wameweza kufika hapo kuangalia madhara yaliyofanyika. Watu wa kuwasaidia watu pia wamesimama hapo kando wakitafuta watu na vitu vilivyobaki huko ndani.

Pahali hapa pamefurika na maji kuonyesha kwamba mvua imenyesha hivi karibuni. Watu kadhaa wanaonekana kutembea ndani ya maji haya ili kufika mahali waendapo. Mbuzi tatu pia wanaonekana kujaribu kukaa chini ya nyumba ili wasinyeshewe.

Mtu anaonekana kueka dawa mkononi ili kumeza. Dawa hii ni dawa ya kupunguza uchungu na pia inaweza kutumiwa kupunguza homa. Mtu huyu ameeka katika mkono wake wa kushoto huku ameshikilia chupa hiyo kwa mkono wa kulia.

Mgonjwa huyu mwenye jinsia ya kike ameonekana kuja hospitalini ili kusafishiwa sikio lake. Kusafishiwa sikio inasaidia kwamba magonjwa yasieze kuingia katika masikio. Mama huyu ameketi chini huku madaktari watatu wamesimama hapo kando wakiwa wamevaa nguo nyeupe.

Mtoto mchanga sana ameletwa hospitalini ili kutibiwa. Daktari amesimama hapo akimtibu. Daktari huyu amevaa miwani na amevaa barakoa mdomoni huku akijaribu kumtibu mtoto huyu mchanga.

Daktari ameshikilia chanjo ya ugonjwa wa Yellow Fever mkononi, huku amashikilia sindano kwa vidole vingine. Chanjo hii inapewa kwa watoto wachanga ilikuwasadia wasipate ugonjwa huu mbaya katika siku za usoni.

Madaktari watatu wanasaidiana kufanya upasuaji kwa mgonjwa mmoja. Madaktari hawa wamevaa glavu na barakoa usoni. Madaktari wanasaidia sana watu ili wasipate ugonjwa na kuyatibu.

Watoto wadogo watatu wanaonekana kuwa wamefurahia, huku mikono yao yana sabuni, kumaanisha kwamba wanaosha mikono. Hapo nyuma miti yanaonekana kuwa rangi ya kijani kimbichi, hali ya anga inaonekana kuwa mzuri, jua inawaka.

Mtu mmoja anaonekana kusimama mbele ya watu wengi kuwafunza kuhusu sehemu ya siri ya wanawake. Anaonekana kushikilia kitu ambayo inasaidia wanawake wanavaa huko chini.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na begi mgongoni anaosha mkono huku mwanamke mwingine aliyevaa suruali ya nyekundu amesimama hapo. Askari mmoja anaonekana kusimama uko nyuma akiangalia angalia hizo vitu uku amevaa barakoa.

Wanafunzi wengi wameketi chini huku mwalimu mmoja amesimama mbele yao akiwafunza. Walimu wanawasaidia wanafunzi kwa kuwafunza kuwasahishia mtihani ili waweze kusoma na kuweza kupata kazi siku za mbele.

Msichana huyu mdogo amekuja katika hospitali ili kutibiwa kwa kuwa yeye ni mgonjwa. Daktari ndiye anamtibu. Daktari huyu amesimama na kumwangalia machoni ili kuona ugonjwa wake ni gani. Daktari amevaa nguo ya nyeupe na miwani.

Mwanamke anaonekana kushikilia chupa ambayo ina dawa yenye kusemekana inaezatibu ugonjwa mbaya wa covid aliyetengeneza dawa hii anaitwa Dr.Abdella.

Mtoto mchanga sana anaonekana kuwa ako hospitalini kwa kuwa yeye ni mgonjwa, madaktari wawili wamesimama hapo wanajaribu kumtibu. Madaktari hao wamevaa barakoa usoni ili kujikinga na madhara ya maradhi.

Hapa panaonekana kuwa makazi ya mchawi, kwa kuwa hivi ni vitu vyake anavyovitumia kufanya kazi. Wachawi ni watu wabaya ambao wanaleta kugawanyika katika familia na wanawaroga watu.

Kunaonekena dawa kadhaa ya ugonjwa wa Measles, dawa hizi zinaweza kupewa watoto wadogo kama chanjo ili kuwalinda kutokana na ugonjwa wa Measles. Mtu anaonekana hapo hivo aki yaeka dawa hayo katika sindano ili kumdunga mtu.

Mwanamke anaonekana kumpeleka mtoto wake mchanga kwenye hospitali ilikupewa chanjo. Daktari huyo mwenye jinsia ya kike amevaa miwani anampa mtoto huyu mdogo chanjo. Mamake mtoto mdogo anaonekana mwenye dini ya kislamu kwa kuwa amevaa hijabu kichwani.

Watu watatu wanaonekana hapa. Kuna mwanamke mmoja, mwanamume mmoja na mtoto mmoja. Mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua ivi karibuni kwa kuwa mtoto huyo ni mchanga sana. Mwanaume amembeba mtoto huyo mkononi mwake.

Magari yanaonekana kupita ndani ya maji yaliyo mengi, mahali hapa panaonekana kuwa palipokea mvua masiku karibu, watu wanaonekana huko nyuma wakitembea na mwavuli ili wasinyeshewe pia.

Nyumba moja kubwa inaonekana kuwa ilibomoka na kuanguka chini. Kijana mdogo anaonekana kusimama kando hapo. Nyumba kuanguka ni kitu mbaya kwa kuwa watu watu wengi wanaeza poteza maisha yao.

Madaktari kadhaa wamesimama wakiongeleshana huku hapo nyumba kuna mapolisi na watu waliovaa masuti pia watu wamesimama wengi madaktari wamevaa barakoa usoni wakiwa wamevaa nguo nyeupe.

Pahali hapa panaonekana kuwa yameathirika na mafuriko, mafuriko yanaletwa na mvua mingi. Mtu mmoja anaskuma pikipiki yake kwenye maji hayo, huku mwingine anaendesha baiskeli lake ndani ya maji hayo hayo, gari nyingine liko hapo nyuma linaendeshwa.

Madawa kadhaa yanaonekana hapa, dawa hii kadhaa ni dawa ya ugonjwa inayoitwa yellow fever . Kunaonekana sindano hapo kando ambayo inachota hii dawa na kumchanja mtu.

Watu wawili wamesimama wakipiga picha pamoja. Mmoja ni mwamke mweusi huku huyo mwingine ni mwanaume mweupe. Hapo nyuma kunaonekana gari moja yenye rangi ya nyeupe ikiwa imefunguliwa na mtu amesimama kando yake.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya nyeusi, na viatu vya nyeusi, anaonekana kujaribu kuzima moto, amesimama hapo anazima moto hiyo. Hapo kando kunaonekana nyasi ya kijani kibichi.

Mama amevaa barakoa usoni anaoneka kuosha mikono yake ili kujikinga na maradhi mtoto mdogo amesimama hapo kando ili yeye pia aingie aoshe mikono yake mahala hapo kuna duka hapo nyuma ambayo yanauza nyanya na vitu vinginevyo.

Mama mmoja aliyevaa barakoa ameleta mtoto wake mdogo ilikupewa chanjo hospitalini. Daktari amesimama uku akimpa chanjo, amevaa miwani na barakoa usoni.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda ya hospitali akiwa amefungwa bandeji kichwani inaonekana kua alipata majeraha hapo kichwani ameweza kufungwa sindano mkononi pia ili kumpa dawa mwilini anaonekana kuwa ameumia vibaya.

Hapa kuna chanjo kadhaa za ugonjwa wa yellow fever chanjo hii hupewa kwa mtoto mdogo ili kumkinga na ugonjwa wa yellow fever hapa kuna sindano ambayo inatumika kuchota dawa hiyo na kumdunga mtoto mkononi.

Mama ameeza kumleta mtoto wake katika hospitali ili kupewa chanjo. Madaktari kadhaa wamesimama hapo kando huku mmoja akimpa chanjo. Daktari mmoja amesimama huko nyuma anaonekana kupiga picha mambo yanayofanyika.

Mama anaonekana kumleta mtoto wake mchanga hospitalini ili kupewa chanjo itakayomsaidia asipate magonjwa siku zijazo. Daktari amesimama na kumpa chanjo mdomoni akiwa amevaa miwani.

Wanawake kadhaa wanaweza kuonekana hapa wakiwa wamebeba mitungi ambayo ina maji. Pahali hapa panaonekana pahali pa ukami kwa sababu watu wameyakujia maji na kuyapeleka mbali. Mwanamke aliye hapa karibu ameweza kumbeba mtoto mbele yake.

Mama mmoja mzee amekuja kwenye hospitali ili kutibiwa hapa kunaonekana kuwa ni matibabu ya bure kwa kuwa hapo kando kumeandikwa hivyo daktari amesimama hapo kando akimtibu huku amevaa barakoa usoni na glovu mkononi.

Mama ameleta mtoto wake mchanga kupewa chanjo. Daktari anaonekana kumpa chanjo mguuni. Daktari amevaa barakoa na nguo ya nyeupe. Kupewa chanjo inasaidia kujikinga kutokana na magonjwa mabaya.

Madaktari wawili wanaonekana kumshikilia mtoto mmoja, mmoja anampa chanjo mkononi kwa kumdunga sindano, wote wamevaa glovu mkononi, mtoto mdogo huyu analia kwa uchungu.

Wanafunzi waliovaa sare ya rangi ya samawati wameketi chini huku wakimskiza mwanafunzi mwenzao aliyesimama mbele anawafunza. Mwalimu wao aliyevaa barakoa amesimama hapo kando akimwangalia mwanafunzi pia afunzavyo wenzake.

Kijana huyu mdogo anaonekana kuwa alikuja hospitalini ili kutengenezewa meno yake. Madaktari hawa wawili wanaonekana wakimfanyia oparesheni wakiwa wamwvaa barakoa. Madaktari wamevaa nguo ya nyeupe.

Pahali hapa pameweza kuadhirika na mvua kali iliyoleta mafuriko. Mafuriko hayo yamefanya nyumba kuweza kukaribia kuanguka. Nyumba hizo zimetengenezwa na mabati na mbao, watu wawili wanaonekana wakijaribu kupita majini ilikuelekea mahali pengine.

Daktari ameshikilia chanjo katika mkono wake wa kushoto huku ameshikilia sidhano na mkono wa kulia. Ameeka ndani na kuchota dawa ili kumpa mgonjwa. Daktari huyo amevaa barakoa na miwani machoni. Wagonjwa wengi wanaonekana hapo nyuma wakiwa wamesimama.

Moto imewaka katika ardhi ya mtu wanakijiji wanaenda kuangalia ni wapi huko huku wakijaribu kusaidia. Moto hii imewaka sana hadi moshi ya nyeusi inaonekana kutoka hadi huko juu.

Pahali hapa panaonekana kwamba moto ulieza kuchoma vitu masaa kidogo iliyopita. Watu wengi wamekuja hapo kuangalia kama iko kitu ambacho kimeeza kubaki na kama iko watu waliobaki. Watoto wadogo wamesimama hapo nyuma watu wakubwa wakitembeatembea.

Mama mmoja anaonekana kuwa ameleta mtoto wake mchanga ili kupewa chanjo katika hospitali chanjo hii itamsaidia asiweze kupatwa na magonjwa mabaya siku zijazo madaktari wamevaa manguo ya rangi moja.

Chupa nne zilizo na dawa ya chanjo ya ugonjwa wa Measles. Mtu anaonekana kuwa ameishikilia kwa mkono, huku boksi yake iko hapo kando. Chanjo hii kinaweza kumsaidia mtu kujikinga na ugonjwa wa Measles.

Hapa ni eneo pa mchawi kwa kuwa kunaonekana vitu vingi ambavyo mchawi hutumia kuwaroga watu. Watu ambao wana mashida walioshindwa kutatuliwa wanakuja kwa wachawi kwa kutaka kusaidiwa.

Watu sita waliovaa manguo ya nyeupe wakiwa wamebeba vitu mgongoni wanaonekana kuyapa mimeza hizo dawa ili zisieze kuleta magonjwa kwa watu.

Madaktari watano wamesimama hapo. Wanaonekana kuwa wanajitayarisha kuingia katika upasuaji. Wote wamevaa nguo ya rangi ya buluu. Wote wamevaa barakoa usoni na wengine wao wamevaa miwani machoni.

Mahali hapa panaonekana kupokea mvua mingi kwa kuwa kuna mafuriko. Watu wanatembea katika maji ili kufika mahali pengine. Wengine wameshikilia viatu mkononi ili waweze kutembea vizuri ndani ya maji hayo.

Daktari amesimama huku akimtibu mgonjwa. Mgonjwa huyu ni mwanaume, anatibiwa meno zake . Hapa panaonekana kuwa hospitalini kwa kuwa kuna mashini na madawa hapo. Daktari huyu amevaa barakoa na glovu.

Basi imeweza kupata ajali. Watu wengi wamekuja kuangalia kuona pahali wanapoweza kusaidia kama ni kutoa watu ama kutoa vitu. Lori ya mafuta inaonekana hapo nyuma. Lori ya mafuta inaweza kulipuka kama itapata ajali.

Madaktari wawili wanaonekana kumtibu mkunzo mmoja mwenye jinsia ya kike. Amelala hapo chini, huko wanamtengeza meno. Madaktari hao wamevaa barakoa mdomoni na glovu mkononi.

Hii inaonekana kuwa posta ya daktari ajiitaye Galazinga daktari huyu ajiitaye Galazinga inaonekana kuwa yeye ni mchawi anayetibu mapenzi ameandika nambari yake ya simu hapo chini ili apigiwe simu na mtu anayehitaji mambo yake.

Mwanaume mmoja ameketi chini, huku mwanamke mmoja ambaye ni daktari anamdunga sindano mkononi. Hapa anatibiwa. Mwanaume huyu amevaa kofia na anaonekana kuwa mtu mzee. Daktari huyu amevaa barakoa.

Mwanamke mmoja amekuja hospitalini ili kupewa matibabu na daktari. Daktari huyu anaonekana kumpa wasia mwanamke huyu uku ameziweka dawa hapo juu ya meza ili kumpa mwanamke huyo aliyevaa nguo ya rangi ya nyeusi.

Mtoto mchanga sana ameekwa katika kizaliwa cha watoto wachanga. Daktari amesimama hapo kando yake ili kumshughulikia. Watoto wadogo wanaozaliwa kabla ya muda wao kufika wanaeza kuwekwa pahali hapa ili wasife.

Mtu aliyevaa nguo nyekundu na amebeba ndoo nyekundu inaonekana kuwa ameenda kuosha choo. Choo hii inaonekana kuwa choo ya watoto kwa kuwa imechorwa picha za watoto hapo kando. Kuosha choo inasaidia kutukinga kutokana na magonjwa mabaya.

Watu wanaonekana kuja kuongeleshwa kuhusu madhara na vile watajikinga kutokana na ugonjwa wa ukimwi. UKimwi ni uonjwa mbaya ambao umeua watu wengi sana nchini Kenya na huko kwingine pia.

Hapa ni hospitalini ambapo mama anaonekana kuwa amejifungua. Ameeza kuletewa zawadi na mama mwenzake ambaye anaonekana kuwa ni familia yake. Mtoto huyu ni mchanga ambaye ataanza kunyonyeshwa hivi karibuni.

Mgonjwa amekuja kutibiwa na madaktari. Mgonjwa huyu ameketi ilhali madaktari wamesimama. Madaktari hao wamevaa nguo ya buluu, wamevaa pia barakoa usoni. Wanaonekana kumpima joto yake.

Wagonjwa wamekuja katika hospitali kutibiwa , madaktari wanaonekana kukua kiasi ilhali wagonjwa wanonekana kuwa ni wengi. Madaktari wamevaa nguo ya nyeupe ,wagonjwa wengine wameketi na wengine wako huko nyuma.

Wanakijiji wanaonekana Kuja kuchota maji katika mahali moja. Inaonekana kuamba mahali iyo kuna ukame kwa kuwa kuneka uka na kunajua kali. Watoto wamesimama apo kando kusaidia kubeba maji haya.